Hapa ni shughuli za kilimo, hasa kilimo cha ndizi, ambapo mkulima anaonekana akiwa katikati ya mavuno mengi ya ndizi. Tunaona rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo zinaonekana kuwa zimevunwa hivi karibuni, ikisisitiza uzalishaji wa ndizi. Huyu ni mkulima, anaonyesha uhusiano wa moja kwa moja na shughuli za kilimo na kazi ya shambani.

Mwanaume huyu amesimama karibu na ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hasa wa maziwa ni chanzo muhimu cha mapato kwa wakulima kupitia mauzo ya maziwa na bidhaa zingine zitokanazo na ng'ombe. Uwepo wa ng'ombe na mwanaume huyu unaweza kuashiria usimamizi wa shamba la mifugo ikiwemo utunzaji, lishe, na afya ya mifugo

Hizi ni shughuli za kilimo, hasaa baada ya mavuno, ambapo zao za kilimo linalooneka kuwa karanga, au nafaka nyingine, limekusanywa katika lundo kubwa .Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika shughuli hii ,huku mmoja akitumia chombo kusawazisha au kushugulikia lundo hilo.

Hiki ni kiasi kikubwa cha ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimevunwa na zimetayarishwa kwa ajili ya soko. Watu kadhaa wako karibu na ndizi hizo wanaonyesha shughuli za kilimo na biashara inayohusiana na ndizi. Mandhari inaonyesha ardhi iliyo wazi labda shamba la ndizi au eneo la soko wazi.

Hapa tunaona matumizi ya teknolojia katika kilimo, hasa katika ukamuaji wa maziwa kutoka kwenye ng'ombe za maziwa. Hii inaonyesha jinsi teknolojia ya kidijitali inavyotumiwa na wakulima kurahisisha kazi yao na hasa kuokoa muda, iwapo wakati wana ng'ombe wengi wa kukamuliwa.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa ambao ni sehemu muhimu ya sekta ya kilimo hasaa katika uzalishaji wa maziwa na bidhaa zake. Matumizi ya mashine ya kukamua maziwa yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kisasa lengo likiwa kuongeza ufanisi na usafi katika ukamuaji wa maziwa.

Haya ni mandhari ya kilimo hasaa mashamba yenye mimea ya migomba na mimea mingine ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa katika eneo la mlima au mabonde. Miti ya migomba inaonekana wazi ikionyesha kuwa ndizi ni mojawapo ya mazao yanayolimwa katika eneo hili.

Hizi ni ndizi ambazo hazijaiva huenda ni aina ya blue java banana au ice cream banana ,ndizi hizi zina sifa ya kuwa na ladha tamu inayofanana na vanila na muundo kamili kama wa aiskrimu zinapoiva na rangi yake hubadilika kutoka buluu hadi njano hafifu.

Mwanaume huyu anamnyunyumzia dawa ng'ombe hii inaweza kuwa ni sehemu ya kuthibiti wadudu kama kupe na viroboto kwenye mifugo au matibabu mengine ya mifugo. Unyunyiziaji wa dawa kwa mifugo hupendekezwa kufanywa asubuhi ili dawa iingie vizuri na kupunguza uvukizaji.

Ngombe hawa wanakula takataka, changamoto katika sekta ya kilimo na ufugaji. Wako hatarini kuugua magonjwa mbali mbali kutokana na sumu, plastiki na vitu vingine hatari vinavyopatikana kwenye taka, kama vile plastiki inayoweza kusababisha matatizo ya usagaji chakula na hata kifo. Hii huadhiri uzalishaji wa maziwa na nyama na hivo kupunguza faida kwa wafugaji.

Hili ni zizi kubwa la ngombe wa maziwa, linaonyesha ngombe wakiwa wamefungwa kwenye mzimba ndani ya banda, na kuna njia ya kati inayopita katikati ya mzinga kwa hivyo zizi hili linazingatia afya na furaha ya ngombe ikihakikisha wanapata chakula na utunzaji bora.

Hili ni lundo kubwa za ndizi mbichi za kijani kibichi zikionyesha mazao mengi ya kilimo, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimefungwa kwenye gari labda kwa ajiri ya usafirishaji kutoka shambani kwenda sokoni au eneo la usindikaji. Hii inaonyesha mchakato muhimu katika kilimo ambao ni uvunaji na usafirishaji wa mazao ya kilimo.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Kifaa hiki cha kisasa kinatumika katika kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe, kurahisisha mchakato, na kuongeza uhalisi, ikilinganishwa na kukamua kwa mikono. Ng'ombe huyu ni sehemu ya ufugaji wa maziwa tawi la kilimo linalohusika na uzalishaji wa maziwa.

Hii ni shughuli za kilimo, hususa ufugaji wa ng'ombe na usambazaji wa maziwa. Watu wawili wanaonekana wakishughulikia vyombo vya kuhifadhia maziwa, ambavyo vimebebwa kwenye baiskeli iliyorekebishwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Hii inaashiria mchakato wa kusafirisha maziwa kutoka shambani, au eneo la ufugaji kuenda sokoni au kwa walaji.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamevaa sare za kazi na nyavu za nywele wakishughulikia viambato au bidhaa katika mazingira ya kiwanda au usindikaji wa chakula. Mtu mmoja anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenye machini huku mwingine amesimama karibu naye akimsaidia kufanya hivyo.

Hizi ni ndizi ambazo bado hazijakomaa, zikiwa zimetundikwa kwenye mimea wa ndizi. Ndizi ni zao muhimu la chakula na biashara linalolimwa sana katika maeneo mbalimbali duniani, hasa katika nchi ya kitropiki. Ndizi hupandwa kwa kutumia miche au vipandikizi na huhitaji udongo wenye rutuba na unyevu wa kutosha.

Hawa ni ng'ombe wengi ndani ya zizi wakila nyasi na majani makavu. Kuna mfuko mkubwa wa chakula cha mifugo unaoonekana. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa wa aina ya ng'ombe wa maziwa au wa nyama na baadhi yao wana rangi nyeusi na wengine nyeupe.

Mwanaume huyu amebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi huku kukiwa na rundo jingine la ndizi chini mbele yake. Inaonekana kuwa katika soko au eneo la biashara ya ndizi.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Tunaona migomba mingi ambayo ina mandizi mingi ya kuuzwa sokoni, ambayo baadaye huweza kuletea mkulima manufaa na faida nyingi. Migomba huhitaji udongo wenye rutuba na unaopitisha maji vizuri.

Mwanaume huyu anavuna ndizi kutoka kwa mmea wa ndizi, jambo amabalo ni sehemu muhimu katika ukulimo wa mazao ya chakula, kitendo cha kuvuna kinaashiria kazi halisi inayofanywa na wakulima katika sekta ya kilimo ili kupata mazao ya chakula au biashara.

Hii ni shughuli ya kilimo hasa uvunaji wa ndizi. Mtu anaonekana akitumia nguzo kusaidia kuvuna mkungu mkubwa wa ndizi kutoka kwenye mti wa ndizi. Mandhari inaonyesha mashamba ya ndizi ikisisitiza umuhimu wa kilimo cha ndizi kama chanzo cha chakula na kipato.

Hapa tunaona watu watatu ambao wanaonekana wakivuna migomba iliyojaa ndizi. Hii inaashiria uzalishaji wa mazao ya kilimo, hasa ndizi, ambayo ni zao muhimu la chakula na biashara katika maeneo mengi. Maandishi The KCB4 na Ahadi Kenya Trust yanaweza kuashiria ushiriki wa mashirika au taasisi katika kuunga mkono au kufadhili shughuli za kilimo.

Mwanamke huyu anaonekana mkuu wa mkulima au mfanyabishara akiwa na migomba mingi ya ndizi ikionyesha shughuli za kilimo na biashara ya mazao ya kilimo. Uwepo wa ndizi nyingi na mtu anayezishika unaashiria mnyororo wa thamani katika kilimo kuanzia shambani hadi soko ambapo mazao huuzwa kwa walaji au wafanyabiashara wengine.

Ni mimmea ya migomba baadhi ikiwa na majani mabichi na yenye afya huku nyingine ikionyesha dalili za kukauka na majani hukeuka rangi kwa kahawia au njano, uwebo wa migomba yenye majani yaliyokauka unaweza kuashiria magonjwa ukosevu wa virutubisho au ukame ambayo ni changamoto za kawaida katika kilimo cha migomba.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefungwa kwa ajili ya maziwa, nyama au hata kama wanyama wa kazi katika shughuli mbalimbali za kilimo. Mwanamke huyu anaonekana akiosha ng'ombe huyu mweupe kuashiria umuhimu wa utunzaji bora wa mifugo. Usafi wa wanayama ni muhimu kwa afya zao na pia kwa ubora wa bidhaa zinazopatatikana kutoka kwao kama maziwa.

Haya ni matumizi ya dawa za kuua wadudu au kuzuia magonjwa, kama vile kuondoa kupe kwa kutumia dawa ya kunyunyizia mgongoni kwenye ng'ombe, ikiwa ni sehemu ya shughuli za kilimo, hasa ufugaji wa mifugo. Mtu anatumia dawa ya kunyunyizia mgongoni, ambayo ni kifaa kinachotumika kunyunyizia kemikali mbalimbali kama vile dawa za kuua wadudu, viua magugu au dawa za kutibu mifugo.

Hii ni hatua ya usindikaji wa maziwa baada ya kukamuliwa kutoka kwa ng'ombe au ngamia ambazo ni mazao makuu ya kilimo cha ufugaji. Mtu kwenye picha anaonekana akimimina maziwa kwenye chombo kikubwa cha kusindika kwa ajili ya kutengeneza mtindi au bidhaa nyingine za maziwa kwa ajili ya kuhifadhi na kusafirisha.

Haya ni majani ya mmea wa ndizi ambayo ni ishara tosha ya shughuli za kilimo, hasa ukulima wa matunda ya ndizi. Ndizi ni zao la chakula na biashara muhimu katika maeneo mengi duniani ikiwemo nchini mwetu, Kenya. Ukulima wa ndizi huangukia katika kundi la kilimo cha bustani, ambacho kinajumuisha ukulima wa matunda, mboga na maua.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana akivuna ndizi kutoka kwa mti wa ndizi. Ikionyesha shughuli ya kilimo au pengine anapigwa picha akishikilia ndizi hii. Ndizi ukuwa vizuri katika maeneo yenye hali ya hewa ya ni joto na unyevu nyevu.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa aina ya Friesian akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Matumizi ya mashine ya kukamua maziwa yanaonyesha maendeleo ya teknolojia katika kilimo, ambayo husaidia kuongeza ufanisi na usafi katika ukamuaji wa maziwa ikilinganishwa na ukamuaji wa mikono ambayo huchosha mkulima sana.

Hii ni mimea ya ndizi ambayo hulimwa kwa ajili ya matunda yake yanayoliwa na ni zao sehemu la chakula na biashara duniani kote. Mimea hii inawakilisha mifumo ya kilimo ambayo inaweza kutoa mazao kwa miaka mingi bila kuhitaji kupandwa upya kila msimu.

Hizi ni ndizi mbichi za kijani ambazo ni za muhimu katika kilimo. Ndizi ni zao kuu ya chakula katika maeneo mengi hasaa Afrika Mashariki na Kusini Mashariki mwaisha zikiliwa zikiliwa mbichi kama matoke au zikipigwa. Kuna aina mbalimbali za ndizi ambayo hulimwa sana kibiashara.

Hawa ni ndama wanne wa ngombe ambao ni muhimu katika seksta ya kilimo hasa upande wa uvukachi na usalishachi wa maziwa , ndama hawa wanaweza kuwa sehemu ya shamba la ngombe wa maziwa ambapo wanavukwa hili hatima wasalishe maziwa au kuongeza hidadhi ya miviko ya masiwa wanoonekana wa afya nzuri kuonyesha humuhimu wa afya nzuri wa ngombe.

Hiki ni kishanda cha ndizi ambazo bado hazijaiva zikining'inia kwenye mmea wa ndizi. Ndizi ni zao muhimu la kilimo linalolimwa sana katika maeneo ya kitropiki kwa ajili ya matumizi ya chakula na biashara.

Hili ni shamba la migomba. Tunaona safu ndefu za migomba iliopandwa, mingine ikiwa na ndizi mbichi zilizo shikilia kwenye mashina. Mazingira yanaonekana kuwa ya mashambani au ya kilimo ikionyesha ardhi yenye udongo mwekundu na miti mingine kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikipendekeza mazingira yanayofaa kwa ukuzaji wa ndizi.

Hii ni shughuli muhimu katika kilimo, hususan katika ufugaji wa mifugo ambapo mfugaji ananyunyizia dawa ng'ombe ndani ya kifaa cha kushikilia mifugo. Shughuli hii inalenga kuthibiti kupe na wadudu wengine wanaosumbua mifugo kama vile chawa, nzi na nzi ndume.

Mtu huyu ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi, amevaa barakoa, kofia, koti la bluu, glavu na buti nyeupe, akishughulika na mitungi ya maziwa. Hii inaashiria shughuli za kilimo cha ufugaji hasa sekta ya maziwa ambapo maziwa yanakusanywa au kusafirishwa.

Hawa ni ng'ombe wakitafuta chakula katika ya rundo la takataka ikiwemo mifumo ya plastiki na taka zingine za binadamu. Hii ni changamoto ya uchafuzi wa mazingira hasaa kutokana na taka ngumu kama plastiki na athari zake kwa mfugo. Mifugo kama vile ng'ombe inaweza kumeza taka hizo jambo linaloweza kusababisha matatizo ya kiafya.

Hili ni kundi la ng'ombe wuesi na weupe, ambao kwa kawaida ni ng'ombe wa maziwa kama vile aina ya fresian , wakilishiwa ndani ya zizi. Ng'ombe hawa wanalishwa kwenye malisho yaliyowekwa kwenye hori au sehemu maalumu ya kulishia, ikionyesha umuhimu wa lishe bora katika uzalishaji wa maziwa. Mtu aliyesimama, anasaidia katika shughuli za kulisha ng'ombe hawa.

Ni ngombe wakiwa wamefungwa au kutunzwa ndani ya banda au zizi, jambo linalo wakilisha kilimo cha mifugo. Kuna nyasi au majani makavu hapo chini, ambaye yanaonyesha matumizi ya malisho yalio hifadhiwa kwa ajili ya lishe ya wanayama.

Hiki ni kilimo cha migomba yenye majani ya kijani kibichi na mengine ya manjano ambayo yanaonyesha kukauka kwa mandizi migomba hii. Migomba hii huzaa mandizi ambayo hutumiwa nyumbani kupika chakula na mengine yanawekwa yanaiva.

Hili ni kundi la migomba iliyokomaa, na ndizi yake yanaonekana kuwa yameiva vilivyo. Hali ya migomba inaashiria umuhimu wa usimamizi sahihi wa shamba, ikiwemo umwagiliaji, lishe ya udongo na udhibiti wa magonjwa au wadudu ili kuhaki mavuno bora kama yanavyoonekana hapa.

Haya ni magomba yenye ndizi mbichi ikikuwa shambani. Hii inaakisi kilimo cha ndizi ambacho ni muhimu sana katika sekta ya kilimo hasa katika maeneo kama Afrika Mashariki na Kati ambazo ndizi ni zao kula chakula na pia chanzo cha kipato.

Watu hawa wanshiriki katika usindikazi wa maziwa labda kwa ajili ya usafi ufungushaji au kuandaa bidhaa za maziwa katika kama mtindi au jimbini, hii inaonyesha hatua ya baada ya uzalishaji shambani ikiongeza dhamani kwa mazao ya kilimo.